Ndizi yameiva mpaka ngozi yake yameanza kupasuka. Ndizi kama hii unaweza kunywa nayo chai au unaweza hata kula baada ya chakula. Unapata ndizi kama hii pia unaweza kubondabonda umpe mtoto aweze kula na inasaidia sana kiafya maana inajenga nguvu za kupigana na magonjwa mwilini.

Ndizi bado ipo pale shambani na haijaweza kukatwa na mkuliwa iweze kupelekwa sokoni au yaweze kuliwa na unapata kuwa, mandizi ambayo hayajakomaa au hayajaiva vizuri, kwa kawaida yanakuwa kwa rangi ya manjano.

Mfugaji amesimama karibu na ng'ombe wake, akiwaangalia jinsi wanavyokula na wanavyokaa kwenye zizi ambalo ameweza kuwajengea na unapata kuwa amewawekea maji na chakula, ndiposa waweze kuishi maisha yenye afya zuri.

Ndizi ambayo yamekomaa, yamekatwa hapo kwa shambani kwenye mti wa ndizi, yakawekwa sehemu kama hapa. Yanangojea pengine, kupata soko yaweze kuuzwa ama yanangojewa yaweze kuiva ndiposa yauzwe.

Ng'ombe amezuiliwa kwenye sehemu ambayo anawekwa wakati anakamuliwa, mfugaji anakama ili aweze kupata maziwa. Baada ya hapo utapata mfugaji huyu, atapeleka maziwa yake kwenye dairy ili aweze kuyauza ama hata ataweza kupika nayo chai akunywe.